Tangazo la moja ya benki lenye maandishi yanoyoonyesha vile mteja anaweza kupata urahisi wa huduma mkononi mwake na popote pale alipo, wakati wowote atakapokuwa anahitaji.

Mazingira na muonekano wa nje wa benki ya Afrika, wateja wameegesha mageri yao nje huku wakiingia ndani kuweza kupata huduma mbalimbali za kifedha walizozifuata.

Mazingira na muonekano wa nje wa moja ya benki ya biashara, iliyo kando na barabara huku wananchi wakiingia ndani na kutoka ili kupata huduma mbalimbali za kifedha walizozifuata.

Mazingira na muonekano wa nje ya benki inayoitwa "EQUITY" ndani wamesimama wateja mbele ya dawati la muhudumu wakipata maelezo na huduma mbalimbali za kifedha.

Vinywaji mbalimbali vinauzwa ndani ya baa, ikiwa ni pamoja na pombe kali zilizofungashwa kwenye vifungashio tofautitofauti kulingana na ukubwa wa bidhaa, huku mteja na mhudumu akiwa na tabasamu zuri wakati anawasubiria wateja wake.

Vinywaji mbalimbali vimepangwa ndani ya baa yenye mazingira mazuri na masafi, huku viti vikiwa vitupo bado kusubiria wateja watakao fika wakati wa jioni.

Eneo la ndani ya baa likiwa limepambwa kwa urembo tofautitofauti, huku taa zenye rangi nzuri zikiendelea kuwaka wakati watu wengi wakicheza muziki, na kufurahia vinywaji vyao.

Wanawake kwa wanaume wamejaa ndani ya baa huku wakiwa wamevalia mavazi maalum kwaajili ya kutokea nyakati za usiku, wakicheza, wakiruka na kunywa vinywaji tofautitofauti.

Wanaume marafiki watatu wameketi ndani ya baa, mezani kukiwa na vinywaji tofautitofauti, huku wakimtazama mhudumu ambaye wamemuuliza maswali, nae anawapatia majibu wanayoyataka.

Vinywaji vingi vimejaa ndani ya baa, zikiwemo pombe kali huku wateja wakiwa wameketi wakiendelea kuhudumiwa na muuzaji wakati wa usiku wakiendelea kufurahia siku yao.

Magari yanauzwa dukani yenye muonekano na rangi za kuvutia, huku muuzaji amesimama mbele ya moja wapo amevalia barakoa akiwa subiria wateja wanao kuja kununua hata wale wanao kodisha.

Magari yanauzwa dukani yenye ukubwa, mwonekano, ukubwa na ubora tofauti tofauti huku rangi zake zikimvutia kila mteja anayekuja ili kukodisha au kununua moja kwa moja.

Magari mengi yenye ukubwa muonekano na rangi inayofanana yapo dukani yanauzwa, huku muuzaji akitegemea kupata wateja wanao kodisha na bbadae kuyarudisha au wale wanaoyanunua moja kwa moja.

Magari mbalimbali yanauzwa dukani, yenye muonekano na rangi ambazo hazifanani, yenye mvuto wa hali ya juu kwa ajili ya wote wanaokuja kununua moja kwa moja na hata wale wanaokodisha na baadae kuyarudisha.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali yakiwemo maziwa, muuzaji akiwa ameshika chombo chake akiyachuja, kuhakikisha anatoa kila uchafu ambao utasababisha vimelea vya magonjwa kwa wale watumiaji.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, tayari limefunguliwa, huku wateja wakiwa wengi dirishani kusubilia kila walichokiagiza kwa muujazi aliyepo ndani.

Jokofu kubwa lenye mlango mmoja limesimamishwa nje ya nyumba, huku likiwa limefunguliwa baada kusafishwa ililikauke na kuludisha ndani kuendelea kuifadhi bidhaa mbalimbali ili ziweze kupata ubarid unaohitajika na wateja.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe au ya mbuzi na kondoo pia, tayari limefunguliwa lipo wazi huku mazingira yakiwa safi na yenye mvuto kwa kila mlaji anaekuja kununua.

Kibanda kilichoegeshwa pembezoni mwa nyumba, iliyojengwa kwa tofali za kuchoma, wateja tayari wamefika, ili kujipatia bidhaa adimu ya maziwa. Wamesimama dirishani, huku muuzaji akiendelea kuwahudumia.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa tayari limefunguliwa, huku wateja wameingia wakisubiria kupata huduma ambazo tayari wameshamuagiza mhudumu wa mahali hapa.

Jokofu kubwa lenye milango miwili, ambalo linatumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, tayari limewekwa ili kila mteja anayekuja aweze kujihudumia mwenyewe kile anachohitaji.

Moja ya aina ya jokofu linalotumika kuuzia bidhaa adimu ya maziwa, limesimamishwa imara, huku likiwa tayari ili kila mteja anayefika aweze kujihudumia mwenyewe.

Duka la mtaani linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa tayari limefunguliwa ili wateja waweze kufika na kuhudumiwa huku mazingira ya nje yakiwa sio safi, salama na rafiki kwa ajili ya walaji.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe, ya mbuzi na hata ya kondoo, tayari limefunguliwa, wateja wakiendelea kuja na kuagiza bidhaa ambazo wanazihitaji.

Jokofu lililosimamishwa nje likiuza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, mteja amefika kwenye eneo hili na tayari anajihudumia mwenyewe.

Duka linalouza vitafunwa pamoja na bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa tayari limefunguliwa, mteja ameingia akiwa dirishani kusubiria bidhaa aliyoiyangiza kutoka kwa muuzaji.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa tayari limefunguliwa, na muuzaji akiwa ndani amevalia mavazi yake meupe ya kazi, akimpimia mteja ambaye amesimama dirishani,

Jokofu lenye mlango mmoja limesimamishwa pembezoni mwa ukuta lililopambwa kwa rangi nyingi za tofauti tafauti huku maandishi yake yakielekeza ndani inatunzwa bidhaa adimu ya maziwa, kupata ubaridi kwa wale watumiaji wasiotumia yakiwa ya moto.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinatokana na maziwa tayari kimefunguliwa wateja wameketi wengine wamesimama dirishani, ili kuweza kuzipata huduma ambazo tayari wameshamuagiza muhudumu wao.

Duka la mtaani linalouza bidhaa adimu ya maziwa yanayotokana na ng'ombe au mbuzi, tayari limefunguliwa huku muuzaji amesimama mlangoni akitazama huku na kule aone wateja wanakotokea.

Duka linalouza bidhaa adimu ya maziwa hasa maeneo ya mijini, vyombo vya kuhifadhia na vya kupimia vikiwa vimesafishwa vizuri. Zimewekwa juu ya meza ili kuwasubiri wateja wanaofika, na kuwapatia huduma hii.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani, huku friji lenye mlango mmoja likiwa limesimamishwa pembezoni, likiwa na maandishi yanayoashiria ndani zinatunzwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, hasa ambazo wanunuzi wanaweza kuja na kujihudumia wenyewe.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe au ya mbuzi, tayari limefunguliwa ili wateja waje kujipatia bidhaa hii adimu, hasa maeneo ya mjini hayapatikani kwa urahisi.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali. Jokofu kubwa lenye mlango mmoja limesimamishwa katikati huku likiwa na maelekezo ya kwamba ndani yake zinapatikana bidhaa mbalimbali, zinazotokana na maziwa na mteja anaweza kufika na kujihudumia mwenyewe.

duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa tayari limefunguliwa, huku likipambwa kwa rangi zake nzuri nyeupe pamoja na bluu .muuzaji akiwa ndani anasubiria wateja wake waweze kufika na kuwapatia huduma.

Jokofu lenye mlango mmoja, limesimamishwa kando ya ukuta, rangi zake nyeusi, nyeupe na bluu zimelipendezesha, maandishi yakionyesha ndani yake zinauzwa bidhaa tofauti tofauti zinazotiokana na maziwa ya ng'ombe, ya mbuzi na hata ya kondoo.

Duka linalouza bidhaa adimu ya maziwa hasa maeneo ya mjini, tayari mteja amefika amesimama dirishani akisubiri kupimiwa na muuzaji ambaye yupo ndani.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa. Kikiwa tayari wazi ili wateja waweze kuingia na kujipatia huduma. Huku mazingira yakiwa safi, salama na rafiki kwa walaji.

Samani mbalimbali zinauzwa dukani zikiwemo stuli na meza zilizochongwa kwa mbao nzuri, huku masofa yakiwa na vitambaa vy rangi iliyopooza kuyafanya yavutie zaidi, na mito midogomidogo juu yake.

Samani mbalimbali zinauzwa dukani, ikiwemo meza kubwa yenye miguu minne na viti, vyote vikiwa vimetengenezwa na kuchongwa kwa kutumia mbao nzuri na rangi iliyopakwa kuvifanya vivutie kwa kila mteja anaekuja kukagua kabla haja nunua.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa, zikiwemo meza zenye miguu minne, zilizosanifiwa na kuchongwa vizuri kwa ustadi wa hali ya juu kwa kutumia mbao. Huku viti aina ya sofa zikiwa zimeshonewa vitambaa vyenye rangi hafifu, ambayo inapendeza kila anayetazama.

Samani za nyumbani zinauzwa dukani, ikiwa ni pamoja na kitanda kikubwa kilchosanifiwa na kuchongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu, kwa kutumia mbao huku kikipakwa rangi iliyopoa isiyong'aa sana, kukifanya kimvutie kila anayepita na kukikagua kabla ya kununua.

Kiwanda kidogo cha mtaani kinachotengeneza samani mbalimbali za mtaani kwa kutumia mbao, mfanyakazi mwanamke tayari amefika anaendelea na kazi, ili kuhakikisha wateja wanapata bidhaa zao kwa wakati.

Kitanda kilichotengenezwa kwa kutumia mbao, kimesanifiwa na kuchongwa kwa ubora wa hali ya juu, kikiwa na sememu mbili kwa ajili ya kulala, huku ngazi za kupandia juu zikiwa zimewekwa imara katikati.

Watengenezaji wa samani mbalimbali za nyumbani kwa kutumia mbao safi na nzuri, wakiwa wanaendelea na kazi kuhakikisha wanapata bidhaa nzuri na zenye ushindani sokoni.

Samani za nyumbani na maofisini zinauzwa dukani ikiwa ni pamoja na meza zilizo chongwa kwa ustadi mzuri kwa kutumia mbao, huku sofa zikitengenezwa kwa ngozi za wanyama mbalimbali.

Kiwanda kidogo cha mtaani, kinachotengeneza samani mbalimbali zinazotumia mbao, wafanyakazi wakiendelea na shughuli zao za kila siku, huku wengine wakisimama kutazama ili waweze kujifunza ujuzi huu.

Samani za nyumbani na ofisini zinauzwa dukani, zikiwemo stuli pamoja na meza, zilizosanifiwa na kuchongwa kwa ubora wa hali ya juu kwa kutumia mbao. Na sasa zipo tayari kwa ajili ya wateja.

Samani mbalimbali za nyumbani na maofisini zinauzwa dukani ikiwa ni pamoja na makabati yenye vioo na milango miwili meza, makochi na picha tofautitofauti za ukutani kuweza kuyafanya mazingira mazuri masafi na yanayovutia.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa dukani kama vile; picha nzuri za ukutani, viti, meza, kabati bila kusahau sofa zilizotengenezwa na kuwekewa vitambaa vyenye rangi nzuri na isiyo ng'aa sana.

Samani ya ndani inauzwa dukani kiti aina ya sofa iliyochongwa na kutengenezwa kwa ubora na ustadi wa hali ya juu, rangi zake muonekano wake na ukubwa wake unafanana na zile zimnazokuwepo kwenye majumba makubwa kama vile kasri.

Sehemu ya kula chakula ndani ya hoteli, mwanaume mteja ameketi mezani huku mhudumu akiwa ameshika sahani ya chakula aliyomletea wote wakitabasamu na kufurahi kwapamoja.

Eneo la ndani ya hoteli limepambwa kwa samani mbalimbali zilizotenenezwa kwa mbao, huku picha zilizoko ukutani pamoja na mwanga uliohafifu, ukipatia eneo hili mandhari nzuri na inayovutia.

Ndani ya hoteli iliyopambwa kwa samani nzuri na zenye rangi tofautitofauti, mama na watoto wake tayari wamemaliza huduma waliyoifuata, na wanajiandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea nyumbani kwao.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinazotumika majumbani, mahospitalini, kwenye migahawa hata mahotelini zinauzwa sokoni kama vile ndizi, nyanya chungu pamoja na mboga za majani.

Duka linalouza nafaka mbalimbali, kamavile: mahindi lishe, ulezi, mtama, uwele, mbegu za maboga; vyote vinavyotumika kwa ajili ya kusaga na kutengeneza lishe ya watoto, kwa ajili ya uji wa kila siku, na kuhakikisha wanakua, weye afya bora, na muonekano mzuri.

Bidhaa za vyakula zinauzwa sokoni kama vile mboga za majani, karoti, nyanya, vitunguu maji, vitunguu swaumu, matikiti maji, kwa ajili ya wateja wanaokuja kununua rejareja na wale wanavipeleka mtaani na kuuza kwenye vibanda vyao.

Mjasiliamali mdogo mdogo anauza nyanya tayari amezitoa shambani ameziweka mtaani kuwauzia wateja wanaotumia kwaajili ya nyumbani na kwa bei nafuu.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na nafaka tofautitofauti, kama vile mchele, maharage, njugu mawe zote kwa ajili ya wateja wanaonunua rejareja kwenda kutumia nyumbani.

Wateja wamejaa kwenye soko linalouza bidhaa mbalimbali za vyakula vya majumbani. Wakiendelea kuchagua na kununua, kabla ya kuanza safari ya kurejea majumbani mwao na kwenda kuzitumia.

Muuzaji wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, akiwa sokoni na tayari amevipanga na kujaza ndani ya ndoo kubwa na ndogo, huku akiwa amesimama kuwasubiria wateja wataokuja kununua kwa rejareja au kwa ujumla.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni kama vile mboga za majani, matunda nafaka vyote kwa ajili ya kila mteja anayekuja kununua kwa jumla na wale wa rejareja pia.

Wanawake wawili waliochangamka na wenye furaha tele, wapo sokoni wakikabidhiana bidhaa aina ya mboga ya majani ,huku kukiwa kuna nyingine nyingi zinauzwa kama vile; ndizi mbivu, karoti, vitunguu maji, vyote kwa ajili ya matumizi ya majumbani.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na vitunguu maji, vitunguu swaumu, pilipili hoho, nafaka kama vile mahindi na maharage huku mazingira ya soko yakiwa safi na rafiki kwa kila anayetembelea eneo hili.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na matango, karoti, pilipili hoho, viazi mviringo, vyote kwa ajili ya wateja wanaokuja kununua rejareja kwa matumizi ya nyumbani au kwenye migahawa.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni, kama vile mboga za majani, na matunda. Mwanaume aliyefika kununua anaendelea kuchagua, huku wakicheka na kufurahiana pamoja na muuzaji.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni, kama vile karoti, ndizi mbichi, matikiti maji, mananasi, vyote kwa ajili ya wateja wanaonunua rejareja na sio wale wa jumla.

Watu wengi wamejaa ndani ya soko ambapo zinapatikana bidhaa mbalimbali, zikiwemo mikoba ya wanawake inayouzwa kwa wateja wale wa rejareja.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni zikiwemo karoti, vitunguu maji, nyanya, mboga za majani ndizi mbichi wauzaji wanaendelea kuzipanga mezani pamoja na kwenye mifuko chini.

Mazao mbalimbali ya chakula yanauzwa sokoni zikiwemo nyanya zilizopangiliwa nakuwekwa kwenye vyombo tofauti tofauti, kuwasubiri wateja wanaokuja kununua hasa wale wa rejareja wanaopeleka mitaani na kuzitembeza.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na nyanya chungu, pilipili hoho, nanasi, papai, na vyote kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kwenye migahawa hata wale wanaonunua na kutembeza mitaani.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na karoti, hoho, pilipili kali, nyanya, vitunguu maji, huku wateja wakizunguka huku na kule kuweza kujipatia bidhaa wanazozihitaji kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni zikiwemo: ndizi mbichi, maboga ,mahindi, matikiti maji, vyote vikiwa vimepangwa chini kwenye mifuko, wauzaji wakisimama na kuwasubiria wateja.

Wanawake wafanyabiashara wapo sokoni huku wamevalia barakoa wakiendelea kuzipanga bidhaa zao ikiwa ni pamoja na viazi mviringo, nyanya, karoti vyote vinatumika kwa ajili ya chakula cha nyumbani migahawani hata kwenye mahoteli.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni zikiwemo ndizi mbichi, ndizi mbivu mapapai, maparachichi, viazi vitamu pamoja na karanga kwa ajili ya kila mteja anayefika kununua jumla na rejareja huku wauzaji wakiendelea kuzipangilia vizuri kwenye meza zao.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni kwa ajili ya wajasiriamali wadogowadogo wanaokuja kununua na kwenda kutembeza mitaani hata wale wanaoenda kupanga kwenye vibanda vyao.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni ili wateja wanaonunua kwa rejareja na kupeleka kuuza mitaani, wapate urahisi wa kuzipata na kuweza kuendelea na biashara zao za kila siku.

Bidhaa mbalimbali hasa za nguo zinauzwa sokoni, yakiwemo magauni pamoja na blauzi, wanawake wanapita wakichagua, kabla ya kwenda kuzilipia na kuzinunua.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni kama vile maparachichi matikiti maji mananasi nyanya karoti pamoja na mbogamboga, vyote kwa bei nafuu ili wanunuzi wa rejareja waweze kukidhi mahitaji yao.

Nyumba kubwa aina ya ghorofa iliyojengwa pembezoni mwa msitu, tayari imekamilika ikiwa na rangi yake isiyong'aa sana, ikisubiri wateja mbalimbali, hasa wanaokodisha na wale wanaonunua moja kwa moja.

Jengo kubwa la gorofa lenye vyumba vingi lililosanifiwa na kujengwa kwa viwango vya hali ya juu, tayari ujenzi unaendelea ilikukamilika na kuwapangisha watu watakaotumia kwa matumizi mbalimbali.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa na la kisasa, zikiwemo mashati ya kiume yenye mwonekano na rangi tofautitofauti, huku vyote vikiwa kwenye punguzo la hadi asilimia arobaini.

Maduka tofautitofauti yakiwa ndani ya jengo moja yamejaa, bidhaa ambazo wateja wanatembea wakizikagua, kabla ya kuchagua zile wanazozihitaji, kwenda kuzilipia na kuanza safari zao za kurejea majumbani.

bidhaa mbalimbali zinauzwa kwenye duka kubwa na lakisasa ikiwa ni pamoja na pochi za wanawake mashati ya kiume pia, wateja wakizunguka huku na kule wakiendelea kukagua ili baadae wapate wanachokihitaji

Nguo mbalimbali za kiume zinauzwa dukani nyingine zimetolewa kwenye vifungashio vyake tayali kama vile makoti, suruali na mashati yote yakiwa yametundikwa na kupangilia vizuri.

Nguo mbalimbali za kiume zinauzwa dukani yakiwemo mashati ya mikono ya mikono mirefu kwa mifupi, makoti, suruali na suti tofauti tofauti, huku tangazo likielezea bidhaa zote zina punguzo hadi la asilimia arobaini.

Nguo zinauzwa dukani, zikiwemo za kiume kama vile suti, mashati, suruali, vyote vimening'inizwa kwenye mstari mmoja ulionyooka, kwa ajili ya kila mteja anayefika kuweza kuchagua vizuri, na kupata kile anachokihitaji.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa na la kisasa ikiwa ni pamoja na nafaka, matunda, kuku, baadhi zikiwa zipo ndani ya vifungashio zenye maandishi ya kuelezea juu yake.

Mnunuzi akiwa ndani ya duka kubwa la kisasa huku akiendesha kikapu ambacho amenunua vitu baadhi na kuweka ndani yake kama vile mboga za majani, karoti, pilipili hoho kabla ya kwenda kuzilipia na kuelekea nyumbani.

Bidhaa za matunda na mboga za majani zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa ikiwa ni pamoja na karoti, matikiti maji, nyanya, vitunguu kwa ajili ya wateja wanaokuja kununua rejareja, kwa matumizi ya nyumbani.

Vyombo mbalimbali vya plastiki vinauzwa kwenye duka kubwa na la kisasa. Vimepangiliwa kwenye mpangilio mzuri na wateja tayari wamefika, wanaendelea kuchagua na kuweka kwenye vikapu maalumu, ili kuvisukuma na kwenda kulipia.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa na la kisasa, zikiwa zimefungashwa kwenye maboksi hasa dawa maalumu zinazotumika kusafishia kinywa ili kuweza kuendelea kuwa na meno yaliyo imara.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa ndani ya soko kubwa na la kisasa, mteja amechagua mojawapo akiitazama na kuikagua ili kupata maelekezo ya kina kabla hajafanya maamuzi ya kununua.

Vinywaji mbalimbali vinauzwa ndani ya soko kubwa na la kisasa kama vile:soda pamoja na juisi za boksi, zimepangiliwa kwenye mashelfu vizuri, kwa ajili ya kila mteja anayekuja, kuweza kuzifikia kwa urahisi.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa ndani ya soko kubwa na la kisasa, yakiwemo matunda kama vile matikitimaji, pamoja na mboga za majani zilizopangiliwa vizuri, kwa ajili ya wateja.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa na la kisasa, Nyingi zimefungashwa kwenye vifungashio vya maboksi, zimepangwa kwenye mistari iliyo nyooka ndani ya mashelfu kufanya muonekano uwe wa usafi na ubora wa hali ya juu.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa kwenye duka kubwa na la kisasa, vikiwemo viatu mbalimbali vya kiume kama vile, raba zilizopo kwenye ukubwa, muonekano na rangi tofautitofauti.